Mwanamke mtaalamu wa afya au mtaalamu wa tiba akimsaidia mwanaume kufanya mazoezi ya kimwili ndani ya chumba cha mozoezi au kliniki. Mwanaume huyu anaelekea kwenye hali ya kunyanyua mwili kwa kutumia mikono.

Mwuguzi akiwa anampa chanjo au tiba mtu mwingine katika kituo cha afya. Mwuguzi amevaa sare rasmi ya kazi na anaonekana makini anapohudumia mgonjwa.

Mwanaume amesimama karibu na choo cha kisasa kilichojengwa kwa saruji na mabati kikuwa na milango ya chuma. Mazingira yanazungukwa na mti ya kijani kuonyesha eneo safi na lenye usafi wa mazingira.

Watu wawili waliovaa mavazi ya kujikinga dhidi ya kemikali hatari wakiwa wanamimina au kubeba chombo chenye alama ya hatari ya kemikali. Hii inaashiria kwamba wanashughulikia dutu hatari katika mazingira.

Mtu mmoja akimbeba mtu mwingine kuvuka mto au eneo lenye maji kutoka upande mmoja kwenda mwingine. Inaonekana kuna changamoto ya kupita maji huku watu wengine wakiwa wanatazama upande wa kando.

mtu aliyevaa mavazi ya kinga glavu za plastiki ya kijani na barakoa ya kupigia sumaku akiwa katika shughuli ya kupiga sumu za wadudu wa ndani wa nyumba au jengo anatumia kifaa chenye bomba ndefu kuchomekea sumu

Kituo cha kuoshea mikono kilichoekwa nje ya jengo, kituo hiki kina tangi la maji ya kunawa mikono juu, sink ya plastiki ya kijani katikati kwa ajili ya kuoshea mikono, na ndoo nyeupe chini kwa ajili ya kukusanya maji machafu, pembeni kuna chupa ya sabuni.

Meza ya kuuza bidhaa za dukani au mtaani ikiwa ni chupa nyingi zenye unga au viungo tofauti na bidhaa mbali mbali kama kamba, nyanya na vifaa vidogo vidogovya nyumbani vikiwa vimeiginizwa juu ya meza hiyo.

Daktari au mtaalamu wa afya akimchunguza mwanamke kwenye sikio labda kwa kutumia otoscope . Mwanamke anaonekana ametulia na amevaa koti jeusi na skafu. Watu wengine wanaonekana wameketi nyuma yao.

Mwanaume aliyevalia koti la kijani na kofia ya kijivu akitumia sabuni na maji kutoka kwenye kifaa cha kutoa sabuni kilichowekwa ukutani anaonekana akijitahidi kunawa mikono kwenye sink .

Mtu akipokea chajo kwenye mkono wa juu huku akiwa amevumba macho kwa maumivu au woga. Anavaa mask na shati ya chek nyekundu na anayemchaja anatumia sindano ya kaiwada.

Mhudumu wa afya akimpatia mtoto chanjo kwa njia ya matone mdomoni. Mama na mtoto amembeba uku mwingine akimshuhudia tukio hilo. Ni sehemu ya kampeni ya chanjo.

Mwanamke mwenye tabasamu, akikaa kwenye dawati la mapokezi, katika kliniki ya meno iitwayo Fine Touch Dental Care . Ukuta nyuma una bango lenye jina la kliniki hiyo. Dawati lina mabango madogo ya matangazo mbalimbali.

Mtu mzee ya jamii ya Masaai akiambatana na mtu mwingine anayemtolea chanjo au sindano mkononi. Mzee huyu anaonekana kufunika uso wake kwa mikono mmoja huenda kutokana na maumivu au hofu ya sindano.

Watu wawili wakitembea katika eneo lililozama kwa maji baada ya mafuriko wanatumia fimbo kusaidia kutembea nyumba zilizopo kwa pande zilizozonekana zikiwa na kuta za bati na kuni nafasi hizo zinaonekana ni kijijini

Daktari wa meno akizungumza na mgonjwa wake, aliyeketi kwenye kiti cha kliniki ya meno, daktari anaonekana akitabasamu, na kuandika kwenye karatasi, labda amemweleza mgonjwa kuhusu hali yake na matibabu yanayohitajika.

Mwanaume aliyeketi kwenye kifaa cha mazoezi ya mikono akiwa anafanya zoezi la kubeba uzito kwa kutumia mashini maalum. Karibu naye kuna mhudumu au mtaalamu wa afya aliyevaa sare ya rangi ya buluu anayemsaidia au kumwelekeza.

Chanjo pamoja na sindano. chanjo ni ya measles, mumps, rubela virus vaccine MMR ambapo hutumika kinga dhidi ya magonjwa ya surua, homa ya tenzi, homa ya ngozi. Ni chanjo muhimu kwa watoto na hutoa kinga dhidi ya magonjwa haya hatari.

Afisa wa afya akiwa ameketi ndani ya chumba cha huduma, anaandika taarifa kwenye daftari huku amevaa sare ya kazi na barakoa, pembeni yake kuna mtoto ambaye anamwangalia, huenda akisuburi kupokea huduma, kuna sanduku jekundu ya vifaa vya matibabu na mabango ya elimu ya afya ukutani.

Dakitari wa macho akimchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum cha kuchunguza macho. Hii ni katika mazingira ya kliniki au hospitali. Dakitari amevaa koti jeupe la kitabibu na mgonjwa anakaa mbele yake kwenye kifaa hicho.

Mtu ameketi akiwa ameshika dawa kwenye mkono mmoja na karatasi ya dawa mkononi mwingine. Inaashiria hali ya matiabu au ufuatiliaji wa afya labda kwa ugonjwa sugu kama vile kifua kikuu.

Bidhaa za dawa zinazojumuisha Supramax, Alphamox na Renox . Supramax ni vidonge vinavyosaidia kuongeza kiwango cha damu na vitamini mwilini. Wakati Alphamox na Renox ni aina za dawa za antibiotiki zinazotumika kupambana na maambukizi ya bakteria.

Madaktari wawili waliovaa mavazi ya upasuaji, barakoa na kofia za upasuaji wakiwa wakiendesha upasuaji ndani ya chumba cha upasuaji. Ni hali ya ushirikiano na umakini wakati wa oparesheni.

Mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe barakoa ya uso iliyochoshwa na kifaa cha taa kichwani, akifanya kazi ya kupima sampuli anaonekana makini na anayejitolea katika mazingira ya huduma ya afya.

Wanawake wawili wakiwa wamejikinga kwa kutumi barakoa na glavu wamesimama karibu na gari lenye nembo ya The water project inaonekna ni wanafunzi wa shirika hilo

Mama na baba wakiwa wameketi pamoja hospitalini huku baba akimshika mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni. Mama amevaa nguo za kulala na kofia ya hospitali ishara kwamba amezaa tu wote wanaonekana wenye furaha na mapenzi kwa mtoto wao.

Chanjo ya MMR, measles, mumps, rubella, ikiwa imewekewa sindano nyuma yake. Chanjo hii hutumika kuzuia magonjwa ya surua, uvimbe wa tezi za mate na homa ya tezi za ziwa. Ni chanjo muhimu hasa kwa watoto.

Moto mkubwa wa msituni ukiendelea kuwaka. Moto huo unasambaa kwa kasi kwenye nyasi na na mti huku moshi mzito ukipanda juu angani. Mandhari inaonekana kuwa ya eneo la mlima au mwinuko.

Mkutano wa taifa ambapo mtoto anapoke chanjo, au matibabu ya kinga. Kuna wanawake wawili waliovaa vazi la rangi ya njano, na wanaonekana wafanyikazi wa afya. Mmoja akiwa amekaa akimsaidia mtoto na mwingine akiwa ameshikilia mtoto mdogo.

Wauguzi wawili wakiwa katika wodi ya watoto wachanga, wakimhudumia mtoto aliyezaliwa hivi karibuni. Watoto wengine wanaonekana pia wamelazwa kwenye vitanda vya hospitali.

Watu wawili waliovaa mavazi ya afya, wanaofanya kazi ya usafi wa meno kwa mgonjwa, aliyeketi kwenye kiti cha madaktari wa meno. Wamevaa barakoa na glovu kama sehemu ya usalama na usafi wakati wa tiba.

Mtu mmoja akiwa kwenye shamba au eneo la nyasi akiwakabili kundi kubwa la nzige walioko angani na juu ya mimea. Hali hii inaashiria uwamuzi wa nzige ambao ni hatari kwa mazao na chakula.

Tukio la dharura ambapo jengo limeporomoka, maafisa wa uokoaji waliovaa sare za rangi nyeusi, na kofia za njano wanaonekana wakikua eneo la tukio, wakitambua vibaya na hali inaonyesha operation ya utafutaji wa waokoaji inaendelea.

Mkazi wa afya akiwa na barakoa na ameshika shindano pamoja na chupa ya chanjo au dawa, inaweza onekana anajitahidi kutoa dozi ya chanjo kwa mgonjwa hali hii inaonyesha hatua ys utoaji chanjo au tiba katika kituo cha afya au shule.

Dawa za tiba asili zikiwemo sabuni za herbs zilizoko kwenye vifungishio na vidonge madawa madogo kwenye chupa. Sabuni hizi zina lebo inayosema tiba herbs research powerful soap na inaeleza kuwa ni sabuni ya kuoga yenye nguvu nguvu za kutibu ugonjwa kama ngozi.

Wanaume waliovaa barakoa. mmoja wao akiwa amevaa koti jeupe la daktari. Wakiwa mbele ya magunia, au pakiti nyingi zenye maandishi ya unga wa. Hii inaashiria kuwa wakati katika mazingira ya usambazaji au ukaguzaji wa msaada wa chakula. Labda wakati wa janga wa kama Covid kumi na tisa.

Wanawake watatu waliovaa mavazi ya kitamanduni yenye manyoya ya wanyama wakiwa wameketi nje pande ya nyuma au sehemu ya nyuma ya makazi yao. Wanaonekana wakitazama mbele au kuzungumza na kuna baiskeli iliowekwa chini kando yao.

Mkono ya mtu aliyemimina vidonge vya rangi ya njano kutoka kwenye chupa ndogo ya plastiki. Vidonge hivyo vinaonekana kuwa vya aina ya virutubisho au dawa na vinamimina kwenye kijanja tayari kumeza au kutumika.

Daktari akimtuza mtoto mchanga aliyekwenye kitanda cha hospitali. Nyuma kuna mama mjamzito na muuguzi mwingine. Hii inaashiria huduma za afya hasa za wazazi na watoto.

Mtu mmoja aliyevaa mavazi ya kienyeji ya kabila la maasai, wakipokea chanjo kutoka kwa mfanyikazi wa afya aliyevaa jezi ya buluu ya united nations . Wote wawili wamevaa barakoa za uso zikiwa zinaonyesha kufuata taratibu za kinga dhidi ya magonjwa.

Vidonge vya vitamini D tatu kutoka chapa mbalimbali. Vitamini D tatu ni muhimu kwa afya ya mifupa, kinga ya mwili na kusaidia mwili kunyonya calcium vizuri. Vidonge hivi hutumika kama virutubisho kwa watu wanaohitaji kuongeza kiwango cha vitamini D mwili mwilini.

Mke aliyepiga magoti karibu na mfereji akichota maji safi kwa furaha anaonekana kuwa katika mazingira ya kijijini na amevaa vazi la kijani na kitambaa cha kichwa cha pinki.

Watu waliovaa mavazi maalum ya kinga, wako shambani wakitembea kati ya mimea, mavazi yao yanaonekana kuwa yako juu ya kemikali, wakibeba mitungi ya kunyunyizia migongoni.

Maafa ya jengo liloporomoka ambapo kuna watu wengi waliokusanyika juu ya mabaki la jengo hilo. Kuna pia askari na wafanyakazi wadharura walioko karibu wakifanya kazi ya uokoaji au usalama.

Wahudumu wa afya waliovaa mavazi ya kujikinga wakibeba mwili ya warehemu uliowekwa kwenye gari. Wanaonekana kuwa katika eneo la mashambani na wana vifaa vya kunyunyuzia dawa hii ni hali inayoonyesha na kudhibiti mammbukizi hatari kama Ebola na Covid kumi na tisa.

Madaktari wa meno wakimhudumia mgonjwa katika kliniki ya meno. Wanaonekana wakitumia vifaa maalum vya tiba ya meno kama vile mashini ya kuchunguza na kutibu meno. Wote wamevaa mavazi ya kitaaluma na barakoa kwa usafi na usalama wa kiafya.

Chanjo ya M-M-R ambayo ni chanjo ya virusi hali iliyodhohofishwa inalinda dhidi ya magonjwa matatu suruwa, matumbwitumbwi na rubela. Chanjo hii hutolewa kwa watoto au watu wazima ili kuzuia kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza.

Mtu akipata chanjo na mtu mwingine aliyevaa vesti ya kuonekana anayeonyesha kuwa ni mfanyakazi wa afya au mhudumu wa chanjo. Watu wengine wengi wamesimama kwenye mistari mrefu nyuma yao labda wakisubiri kupata chanjo zao.

Mtaalamu wa afya, huwenda ni mtaalamu wa tiba ya viungo au daktari, akimfanyia mgonjwa zoezi la kupima au kutibu mguu. Mgonjwa amelala kwenye kitanda cha hospitali, na mtaalamu anainua mguu wake mmoja huku mwingine ukiwa umelala sawa.

Kuna mke amesimama karibu na mitungi mingi ya plastiki inayotumika kwa kusanya maji. Mandhari inayoonyesha mazingira ya kijijini au ya ukame. Inawezekana watu, watu wako kwenye foleni ya kusubiri kupata maji ni jambo linalohashiria changamoto ya upatanaji wa maji safi katika eneo hilo.

Chumba cha wagonjwa wapya kwenye hospitalini ,kuna wauguzi wawili waliovaa sare za hospitali wakitunza watoto wachanga waliopo katika incubators na vitanda vya wagonjwa wachanga, chumba kimeandaliwa vizuri kikiwa na vifaa vya matibabu na mazingira safi.

Mtu akiwa shambani akipulizia dawa kwenye mimea ya mpunga, amevaa mavazi ya kujikinga na anatumia kifaa maalum cha kunyunyiza dawa. Shamba linaonekana kuwa na mstari ya mimea, inayopandwa kwa mpangilio mzuri.

Tukio la chajo likafanyika kwenye kituo cha afya au ukumbi. Mwanamke ameketi na anapokea chajo mkononi kutoka mtoa huduma wa afya aliyevaa mavazi ya kitabibu na barakoa. Mwanamke pia amevaa barakoa na anashikilia karatasi mkononi.

Dakitari wa meno akiangalia au kutibu mtu mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha kliniki. Dakitari huyo amevaa koti la dakitari, glovu na mask la uso huku mgonjwa pia akiwa ana mask chini ya kidevu. Amevaa nguo za kawaida na kofia nyeusi.

Kombe au chombo cha kienyeji, kilichotengenezwa kwa kombe la matunda au mitaoni ambacho kimepambwa kwa shanga na kamba, vitu kama hivi mara nyingi hutumika katika tamaduni mbalimbali.

Chumba cha hospitali kilichojaa wagonjwa. Mmoja amelala kitamaduni, huku mwingine ameketi kwenye kitanda kingine akiwa ameshika kichwa kwa mikono, akionekana kuwa na huzuni au uchovu.

Daktari wa meno pamoja na msaidizi wake wakimhudumia mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno. Na anaonekana kufanyiwa uchunguzi au matibabu ya meno.

Mtu mzima akimsaidia msichana mdogo kunawa mkono kwa sabuni. Wote wawili wamevaa barakoa na nyuma kuna tenki ya maji lenye nembo ya UNICEF .Inahusuiana na usafi wa mikono na tahadhari ya mgonjwa kama Covid kumi na tisa.

Afisa wa afya au mtoa huduma akiwa ameketi mezani akizungumza na mtu mwingine aliyeketi mbele yake. Afisa huyo amevaa barakoa na sare yenye nembo ya serikali na shirika ya UNHCR , ishara kuwa ni mazingira ya huduma ya ya kijamii au usajili.

Ngamia amelala chini kwenye mchanga wa jagwani, anaonekana kuchoka au kupumzika akiwa bado amebeba mzigo mkononi. Mchanga unaonekana kuwa wa joto na wa rangi ya kahawia.

Dawa ya Feosol , ambayo ni vidonge vya chuma, vinavyotumiwa kusaidia kuoneza kiwango cha chuma mwilini. Vidonge hivi hutumika hasa kwa watu wenye upungufu wa chuma au ambao wanahitaji chuma zaidi mwilini.

Eneo kavu lenye udongo na mawe ambapo mifupa ya mnyama imeachwa ardhini. Watu wawili wamevaa nguo za kienyeji wanatembea nyuma ya mifupa hiyo. Hali ya anga ni ya wingu na mti mmoja mkavu unaonekana upande wa kulia.

Mwanamke akitoa hamasisho au mafunzo kwa kundi la wanawake wa jamii ya kifugaji walioketi ardhini kwenye eneo la wazi. Inawezekana ni kikao cha jamii hukusu afya, elimu, haki au maendeleo ya jamii.

Mama aliyevalia mavazi ya hospitali akiwa ameketi kitandani hospitalini akimbeba mtoto mchanga. Hii ni mazingira ya baada ya kujifungua ikionyesha huduma ya afya ya uzazi.

Eneo ambalo limefunikwa na maji mengi. Inaashiria mafuriko makubwa. Maji yametoka kwenye mito au mvua nyingi zimeanguka, na kuleta mafuriko ambayo yamefunika mabarabara na maeneo ya mashamba au miji ya chini.

Mfanyakazi aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga, pamoja na barakoa ya gesi, akiwa amebeba mitungi yenye alama ya sumu, inaonekano kuwa ni katika mazingira ya kiwanda au maabara, amabapo hushughulikiwa na kemikali hatari.

Watu wakicheza kwenye maji machafu na mafuriko karibu na nyumba za mabamba. Hali hii inaonyesha changamoto za makazi duni, miundumbinu haifu na hatari za afya kama magonjwa za milipuko.

Makazi ya asili ya jamii ya ufungaji inajegwa kwa nyasi, matawi na vitambaa. Nyumba hii ni ya mviringo ni ya muda wa kuwa, kuweza kubomolewa kwa urahisi wakati familia inahamia maeneo mengine kutafuta malisho na maji. Mandhari ya eneo linaonekana kuwa kama kuna vifaa kama mitugi ya plastiki kwa matumizi ya maji.

Mkono wa mtu ukiambatanishwa na vifaa vya miabara. Inaonekana kama kipimo au majaribio ya tiba ya misuli au ya neva. Vifaa hizi vinaweza kutumika kupima nguvu, hisia au mwendo wa mkono wa ajili ya dhamani.

Sindano na dosi cha chanjo, moja ya dosi imeandikwa neno Yellow Fever Vaccination , ambayo inamaanisha ni chanjo ya homa ya manjano, pia ina vifaa vingine ya matibabu kama barakoa za uso, na sindano nyingine.

Dawa za aina ya analgesic drugs ambayo hutumika kupunguza maumivu mwilini. Dawa hizi zinaweza kusaidia kwa maumivu kama vile maumivu ya kichwa, misuli au maumivu mengine ya kawaida.

Mtaalamu wa maabara akiwa kazini, amevaa mavazi ya kinga na barakoa akifanya kazi na vifaa vya maabara ndani la kabati la usalama wa kibayolojia. Hii ni ishara ya uchunguzi wa sampuli au utafiti wa kisayansi unaohitaji tahadhari kubwa.

Mtu akiwa kwenye kliniki ya meno. Daktari wa meno anafanya uchunguzi wa dhiba, na mtu mwingine labda muuguzi akionyesha alama ya thumbs up , ishara ya kudhihirika. Wote wana mavazi ya kliniki na ulinzi wa usafi kama barakoa na glavu.

Mtu aliyekaa kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa anapokea huduma ya matibabu kutoka kwa daktari wa meno aliyevaa suti ya kitaalamu na barakoa. Mtoaji huduma anafanya kazi ndani ya chumba cha kliniki ya meno ambapo kuna vifaa vya kisasa vya tiba na samani mbalimbali za kliniki.

Mwanamke aliyevaa shati la mikono mirefu akikaa kwenye kiti na kufanyia kazi kifaaa cha matibabu kilichounganishwa na incubator ya mtoto mchanga, karibu naye kuna mtoto ambaye amewekwa kwenye icubator akiwa amelazwa na kufunikwa kwa blanketi.

Hapa na vyombo vya plastiki, vyenye label ya dawa za miti shamba au virutubisho vya afya. Bidhaa hizo zina majina kama doja, SP, na kadhalika. Zimepangwa juu ya meza. Waenda katika mazingira ya maonyesho au duka la tiba mbadala.

Mtu mmoja amelegea au ameketi chini akiwa amelala na mtu mwingine. Aliyavaa sare za afya anaonekana kuwa muuguzi au mshauri wa afya. Akimsaidia kwa kumwonyesha tumbo. Watu wengine watatu wakiwa wamekaa nyuma waenda wakifuatilia au kushuhudia mafunzo au huduma.

Vikombe vya kienyeji vilivyotengenezwa kwa kutumia mashubaka ya matunda makavu ya kombe, vikombe hivi hutumika sana katika jamii ya kiafrica kwa ajili ya kuhifadhi, na kunywea maziwa, pombe ya kienyeji au vinywaji vingine vya asili.

Kundi kikubwa la watu wakiwa wamekusanya kando ya kitu kinachofanana na mtaro wa maji uliyojaa matope na maji chafu. Inaonekana kwamba ni eneo la ajali au tukio la asili kama mafuriko au uharibifu wa miundumbiu ya maji.

Kikundi cha watu wengi katika hafla ya nje, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa na glovu za plastiki za rangi ya buluu. Linaonekana kuwa ni tukio la kuelimisha au zoezi la afya inayohusiana na kinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa.

Mwanamke mmoja amevaa sare ya njano na barakoa, akiwa ndani ya hema akizungumza na mama mwenye mtoto mdogo, wamekaa mezani ambapo pana karatasi, chupa ya maji, na dawa ya kujisafisha mikono, inaonekana ni mazingira ya huduma ya kijamii.

Muuguzi akiwa katika chumba cha hospitali, akiwa anamtunza mtoto mchanga. Muuguzi amevaa sare za hospitali na anaonekana akimfunika mtoto kwa kitambaa laini, huku akimwangalia kwa makini. Chumba hicho ni cha vifaa vya matibabu za watoto wadogo.

Tangi kubwa la kuhifadhia maji liliowekwa kwa mnara wa chuma , mnara huo una ngazi ya kupanda juu na kuna watu wawili wanaovaa sare ya usalama wakifanya kazi karibu na tangi hiyo.

Ni duka ndogo la tiba asili ambalo limejaa mzizi, miti shamba na chupa za dawa za kienyeji. Pembeni kuna bango lililoandikiwa kwa kiingereza, likieleza aina mbalimbali za matatizo ya kiafya wanayotibu.

Funzo ya kuzima moto. Mwanamke anaonekana akitumia kuzimia moto kujaribu kuzima moto uliowashwa kwa maksudi kwenye chombo, pengine kama sehemu ya mafunzo ya usalama kazini au ya huduma ya kwanza.

Mwanaume aliye kwenye mtumbwi uliobeba mzigo mingi kama magodoro, blanketi na mifuko. Anaonekana kusukuma mtumbwi huu juu ya maji kwa kutumia mti. Hii huenda ni hali ya kuhama kutokana na.

Wafanyakazi wawili wa usafi wakiwa wanakusanya takataka barabarani wamevaa sare za usafi zenye mistari ya kungaa na buti ndefu za kujikinga takataka zilizotapakaa barabarani ni pamoja na plastiki.

Chanjo ya MMR, measles, mumps and rubella , chanjo hii hutumika kuzuia magonjwa ya surua, kichwa kikubwa na rubela. Ni chanjo yenye virusi hai vilivyo dhaifu na hutolewa mara moja kwa kipimo cha ishirini milimita.

Watu waliovaa mavazi ya kujikinga wakifanya kazi ya kuwaangamiza vijidudu au kuzuia maambukizi labda kwa kunyunyuzia dawa kuua virusi au bakteria. Inaweza kuwa sehemu ya shuguli ya kuzuia magonjwa hatari kama Covid kumi na tisa.

Daktari wa macho anayemchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum cha kuona macho. Daktari huyo amevaa glovu za mpira na anaonekana makini akiwa anafanya uchunguzi wa macho. Nyuma kuna picha za anatumia ya uso na macho kwenye bango.

Mama akiwa na mtoto mchanga kwenye kituo cha afya. Muuguzi aliyevalia sare nyeupe anamshughulikia mtoto. Huenda akitoa chanjo, au kufanya ukanzu wa afya. Mazingira ya chumba yanayoonyesha kuwa ni kliniki au zahanati, na kuna mapango ya elimu ya afya ukutani.

Mtu aliyebeba mashine ya kupuliza dawa za kuua wadudu shingoni, akiwa amevaa mavazi ya kinga, ikiwa ni pamoja na glovo barakoa, na kofia yenye kinga ya uso, anapulizia dawa ya kuua wadudu kwenye mimea ya shambani, ambao inaonekana ni mazao yenye majani mengi.

Daktari wa macho akimchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum cha kuchunguza macho kinachojulikana kama sleeplam . Daktari amevaa barakoa ishara ya kutafu kufuata taratibu za afya.

Sindano inayochomwa chanjo kutoka kwenye chupa ndogo. Kwenye kisanduku kilicho nyuma kuna maandishi yanayosema measles, mumps s, na rubella virus vaccine life ambayo ni chanjo ya kuzuia magonjwa ya surua, mumps na ribella. Hii ni chanjo muhimu katika kinga ya watoto.

Mwanamke aliyevaa sare za huduma za afya akichunguza mtu aliyefunikwa kwa blanketi na kulala kwenye kitanda cha hospitali. Hali hio inaashiria huduma ya matibabu au uangalizi wa ugonjwa.

Mganga wa jadi akiwa ndani ya chumba cha asili. Labda kupinda au nyuma ya udongo. Amevaa kofia nyekundu yenye mabano ya manyoya na nguo za kitamaduni. Anaonekana akitayarisha dawa ya kienyeji, kwa kutumia kipande cha kuni au mzizi na panga.

Daktari wa meno akiwa anafanya matibabu ya meno kwa mgonjwa aliyekaa kwenye kiti cha daktari wa meno. Daktari amevaa glavu, barakoa na miwani ya ulinzi na mgonjwa pia amevaa miwani ya ulinzi ya rangi nyekundu.

Kipimajoto, vidonge, na maumbo matatu madogo ya moyo. Kipimo cha joto kinatumika kupima joto la mwili. Vidonge vinaweza kuwa ni dawa au virutubisho, na maumbo ya moyo yanaweza kuwa ni alama za kuonyesha upendo au afya.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye kiti na kupingwa dozi ya chanjo na muguzaji mmoja huku muguzaji mwingine akiangalia. Wanatumia barakoa na mazingira yanayoonekana kuwa sehemu ya huduma ya afya ya jamii.

Chupa ya plastiki yenye kinywaji cha rangi nyekundu ikiwa imewekwa juu ya sehemu nyeupe kwenye mazingira ya nje yenye mimea ya kijani. Chupa hili lina lebo inayoandikwa HB ambayo inaonekana kuwa ni jina la bidhaa,

Hafla ya uzinduzi au ukanguzi wa mradi wa maji safi. Watu walioko wanashuhudia wakati wa kuzindua au kutembelea kituo cha usambazaji wa maji ambako kuna vyombo vya kuhifadhia maji vimewekwa tayari kuchukuliwa na wananchi.

Chupa ya dawa yenye maandishi measles mumps rubella virus vaccine ambayo ni chanjo ya magonjwa ya surua, matumbitumbwi na rubella. Kuna sindano zilizotayarishwa kwa ajili ya matumizi na mirija au vizao vya maabara.

Chupa ya chanjo ya MMR VaxPro , ambayo hutumika kwa sindano. Chanjo hii ni ya kuzuia magonjwa ya masikio, palms na rubella . IM or SC use ina maana ya kwamba chanjo hii inaweza kutolewa kwa sindano ya misuli.

Mwanamke akiwa anasugua mikono yake kwa maji safi kutoka kwenye tangi la maji lenye alama za UNICEF na Ruto. Kando yake kuna mtoto mdogo anayemwangalia. Hii ni umuhimu wa usafi wa mikono ambao ni hatua muhimu sana katika kuzuia maambukizi ya magonjwa.

Aina ya gari la wagonjwa kuna kiti cha msaidizi au mwuguzi upande wa kushoto na nguni .Kitanda cha mgonjwa upande wa kulia sehemu ndani ni safi na yenye vifaa mbalimbali vya kusaidia wagonjwa wakati wa kusafirisha hospitalini.

Biashara ya barabarani ambapo mtu moja amesimama akiuza bidhaa zilizowekwa kwenye chupa za plastiki. Inaonekana ni dawa za asili au bidhaa za mti shamba. Mteja aliyevaa kofia ya pikipiki na barakoa anaonekana akiwa kwenye pikipiki.

Mtu akipatiwa chanjo, ambapo mtu huyo amevaa barakoa. Anaonekana akipokea sindano ya chanjo kwenye mkono wake. Hii ni hatua muhimu katika kinga dhidi ya maugonjwa kama Covid 19, au magonjwa mengine yanayoweza kuzuilika kwa chanjo.

Mwanamke akiwa anapokea dosi la chanjo kutoka kwa muuguzi au daktari aliyevaa vifaa vya kinga kama vile gloves na barakoa. Wote wawili wameshika barakoa na mwanamke anaonekana amevaa koti la rangi ya shaki.

Muuguzi au daktari aliyevaa koti la maabara na barakoa, akitayarisha sindano kwa kuchora chanjo kutoka kwa chupa ya dawa. Watu wengine wako nyuma yake, baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa pia, inaonekana ni simu ya kliniki,

Chupa ya dawa yenye lable inayosema ghudatun kwa mujibu wa maandishi kwenye chupa hiyo, ni dawa ya tizi ndume kupanuka na inatajwa kuwa mia moja asili kabisa. Dawa hii inaonekana kutumika kutibu au kusaidia matatizo.

Chupa kadhaa za chanjo, moja ikiwa imeandikiwa measles, mumps, rubela virus vaccine , chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Kuna sindano na vifaa vingine vya kitabibu juu ya kitambaa cha kijani vilivyotumika kwa ajili ya chanjo au matibabu ya kinga.

Daktari wa meno akiwa anamtibu mgonjwa kwenye kitanda cha matibabu. Daktari huyo amevaa glovu za plastiki na barakoa, na mgonjwa amekaa kando ya kitanda akiwa amevalia glovu za plastiki pia. Hii sehemu ya kliniki au hospitali ambapo huduma za meno zinafanyika.

Mtu akitazama bango lililofungwa kwenye mlingoti wa umeme. Bango lina taarifu na lina ujumbe wa kumuita mpenzi, biashara, nyota. Hii ni aina ya tangazo la mtindo wa mahabasha au huduma binafsi.

Vyombo vya jadi vilivyotengenezwa kwa maganda ya matunda kama malenge ambavyo hutumiwa sana na jamii mbalimbali za kiafrika kwa kunywea maziwa, pombe ya kienyeji au maji. Baadhi ya vikombe vimepambwa kwa shanga.

Mtaa uliojaa mafuriko watu wanasukuma pikipiki na bajaji katika maji yaliyojaa barabarani na kuna gari kubwa kiliendeshwa polepole kwenye mto huu wa mtaa. Inaonekana mvua kubwa imetonyesha hivi karibuni na kusababisha hali hii ya mafuriko.

Mtu aliyesimama mbele ya tanki kubwa la kuhifadhi maji, akiwa na furaha na mkono juu. Pembeni yake kuna bango la shirika la Water Stock linalotoa suluhu za maji salama, inaonekana ni kampeni ya kuhamisha upatikanaji wa maji safi na salama katika jamii.

Mtaalamu wa afya akizungumza na mgonjwa katika mazingira ya kliniki au kituo cha afya, mtaalamu huyu anaonekana akiwa katika maelezo, labda akitoa ushairi, na kueleza jinsi ya kutumia dawa zilipo mezani.

Furushi cha dawa ya Vitamin D tatu, imeandikwa kuwa ni suluhisho la kumeza au kudungwa, Vitamin D tatu hutumika kusaidia mwili kunyonya calcium , kuimarisha mifupa na kuongeza kinga ya mwili, mara nyingi hupewa watu wenye upungufu wa vitamin D .

mgonjwa wa menno akihudumiwa na madaktari wawili wa meno waliovaa barakoa na glovu mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha matibabu ya meno huku daktari mmoja akimtazama ndani ya mdomo na mwingine akisaidia kwa vifaa

Vidonge vilivyoangushwa kutoka kwenye chupa ya dawa, na kuna kipande cha karatasi kinachoonekana upande wa chini, ambapo kinaweza kuwa kipimo cha hali fulani ya afya, kama vile kipimo cha damu, mkojo, au hata kipimo cha mimba.

Magari na bajaji yamekwama au yanapita kwa taabu kwenye barabara iliyojaa maji kutokana na mafuriko. Inaonekana mvua kubwa imenyesha, na mifereji ya kupitisha maji haijatosha au imeziba, hivyo kusababisha mfuriko barabarani.

Mwanafunzi aliyevaa koti jeupe la maabara akifanya zoezi ya kimaabara. Anaonekana kushika kifaa cha meno bandia na kutumia vifaa vya kuchomelea au kuunda meno. Kuna moto ya bunsen burner mezani.

Watu wakionyesha au kufanyia kazi kifaa kinachotumika kusafisha maji au kuonyesha njia ya maji kutoka kwenye bomba. Mtu aliyevaa suti anaonekana akifanikisha zoezi hilo huku wengine wakimwangalia.

Mhudumu wa afya au mhamisishaji wa jamii akiwa amevaa fulana ya shirika imeandikwa Takutha na akiongea na mzazi au mlezi huku mtoto mchanga akiwa amelala kwenye blanketi pembeni.

Kifurushi cha dawa cha Azomax mia tano ambayo ni aina ya antibayotiki yenye mwigo mpana. Dawa hii hutumika kutibu magonjwa ya bacteria ni vidonge sita vilivyopakiwa vifilamu.

Watu watatu wanaume wawili na mwanamke mmoja wakibeba Maboxi makubwa ya rangi nyekundu zenye label ya ziblin . Wanaonekana wakiwa nje mahali palipo na majani na mazingira ya nje ya mji au kijiji

Mgonjwa akiwa amelala kwenye kifaa cha uchunguzi wa afya kinachojulikana kama MRI huku mtaalamu wa afya akimsaidia kujiweka sawa kabla ya uchunguzi kuanza. Hii ni sehemu ya hospitali au tukio cha afya kilicho na vifaa vya kisasa.

Watu wawili wakitupa maji yaliyomo ndani ya jiko au chombo chochote kwa lengo la kuondoa maji yaliyojaa kwenye eneo fulani. Inaonekana kuna mafuriko au maji yamejaa sakafuni au ardhini. Watu hao wanajitahidi kuondoa maji.

Mandhari ya jangwa, au eneo kame, kuna mti mmoja wa porini uliokauka, ardhi ni ya mawe na vichaka vichache kavu, maandhari kama hii huonekana sana maeneo ya kaskazini mwa Kenya kama vile Wajir, Marsabit.

Choo cha kisasa cha kijamii kilichopo kwenye eneo la vijijini. Kawaida choo kama hiki kuna mtindo wa kisasa wa usafi, kama vile choo cha kitalii kilichotumika, kuzuia magonjwa na kuongeza usafi.

Mtoto akipewa chanjo na mhudumu wa afya. Mama yake anamshikilia mtoto uku wahudumu wengine na mtu aliyevaa suti wakishuhudia. Wote wamevaa barakoa ishara ya kuzingatia tahadhari za afya.

Mtoto mdogo aliyejaribu kutembea akiwa katika kituo cha mafunzo au mazoezi ya maumbile. Watu wawili wamnusuru na kumsaidia mtoto huyo. Eneo hili lina vifaa vya mazoezi.

Aina mbali mbali za mizizi na dawa za kienyeji yaliyopangwa kwenye meza pamoja na makapo ya plastiki yanayoweza kuwa na unga au madawa ya kienyeji pia. Hii ni kawaida katika masoko ya kienyeji ama maduka ya dawa za asili.

Mtu akiwa amekaa kiti na mpigaji chanjo anayemtibia sindano kwenye mkono wake. Wote wawili wamevaa barakoa. Na mtu anayepokea chanjo anaonekana kuwa mtulivu.

Mtu akipatiwa chanjo au huduma ya kiafya na muuguzi au mfanyakazi wa afya akiwa amevali blauzi ya zamani ya kiliniki. Mtu huyu amekaa na anaonekana akitumia simu ya mkononi.

Kuna mkee amevaa barakoa na glavu akibeba sanduku la chakula au bidhaa nyingine. Anaonekana katikati ya mtaa au sehemu ya biashara, na watu wengine wakitembea nyuma yake. Ana sura ya mtu mwenye tahadhari.

Madaktari na waunguzi walivaa vifaa vya upasuaji wakiwa katika chumba cha upasuaji. Wanafanya au kuadaa upasuaji. Wote wamevalia vazi la upasuaji, barakoa na kofia za ulinzi, jambo linaloashiria hatua za usafi na salama katika tiba.

Mchakato wa chanjo ambapo mwanaume mwenye sare ya buluu anampima au kumpatia chanjo mtoto aliye mkononi wa mama yake. Watu kadhaa wamesimama nyuma wakishuhudia tukio Hilo na mazingira yanaonekan kuwa katika kituo cha afya.

Mwanamke akitoa mafunzo darasani akiwa ameshikilia pedi ya kike mkononi. Inaonekana kuwa ni kipindi cha elimu kuhusu afya ya uzazi au hedhi. Kuna uchoraji wa mfumo wa uzazi kwenye ubaoni na mtu mwingine ameketi karibu naye akimsikiliza.